Wachezaji wa mpira wa raga, wanaonekana wakiwa wenye furaha wakiwa wameinua mikono juu, wengine watatu wakiwa wameinua kikombe chao. Inaonekana kuwa wameshinda. Wamevalia nguo yenye rangi nyekundu na kaptura nyeupe.

Jaji mkuu Martha koome amesimama pamoja na rais wa Kenya William Ruto. Rais amevalia suti nyeusi na tai yenye rangi ya manjano. Watu wengine wanaonekana wakiwa nyuma, wakishuhudia kuapishwa kwake.

Jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome, anaonekana akiwa ameshikilia bibilia mkononi mwake. Mbele yake kuna maikrofoni, kando yake kuna watu wawili, wa kiume na wa kike. Wa kike akiwa amevalia barakoa mdomoni, nyuma yake kuna bendera za Kenya.

Ofisi hii ya serikali inaitwa Huduma Center. Watu wameketi nyuma ya tarakilishi zao wakipeana huduma. Kuna maneno ambayo yameandikwa Uwezo Fund Services . Mama mmoja ameketi akihudumiwa kwenye kiti. Amevalia shati nyeupe na sketi nyeusi.

Ofisi ya serikali inayoitwa Huduma Center imevurika na watu walioketi wakingoja kuhudumiwa, wengine wakiwa wamesimama. Miongoni wa waliosimama kwenye pembezoni ikionekana wakiwa na sare kamili za machifu.

Mtu amevalia kofia mbili, moja imeangalia juu nyingine chini, kofia zimeandikwa maneno kura kwa Moi na KANU, pia zimechorwa jogoo, na yote yameandikwa kwa wino wenye rangi nyekundu.

Wachezaji wa kandanda wanaonekana wakikimbilia mpira. Uwanja umechorwa kwa mistari ya rangi nyeupe. Mashabiki wanaonekana wakiwa wamefurika kwenye uwanja kutazama mchezo huu. Upande mmoja, wachezaji wamevalia jezi la rangi nyekundu na kaptura nyeusi. Ilhali upande wa upinzani umevalia jezi yenye mchanganyiko wa rangi ya manjano na kijani kibichi.

Watu wametembelea Huduma Center ambayo ni ofisi ya serikali, wanaonekana wakiwa wameshika karatasi kwenye mikono wakiwa wameketi kwenye viti, wengine wamehudumiwa na wengine wamengoja kuhudumiwa. Kuna mama aliyembeba mtoto miguuni.

Watu wawili wa kiume na wa kike, wanaonekana wakiwa wamekaa nyuma ya komputa zao. Wa kike amevalia miwani, wa kiume amevalia nguo nyeupe. Wanaonekana wakiwa kwenye ofisi ya Huduma Centre. Pameandikwa NCA Services . Viti vya wateja havina mtu, vinaonekana vikiwa bure.

Mashabiki wanaonekana wakishabikia mpira. Wamevalia nguo zenye rangi ya manjano. Mmoja wao amevalia hadi kofia ya rangi ya manjano. Nguo zimeandikwa Tusker. Anaonekana akiwa ameshikilia kwenye mkono wake, kofia nyeupe na pombe.

Jaji mkuu anaonekana akiwa ameketi katikati na majaji wenzake wawili wakiwa kando. Wanaonekana wakiendelea kuskiza kesi. Kuna bendera mbili mojawapo ikiwa bendera ya Kenya.